Kiwanda kikubwa cha kuzalisha umeme wa joto ardhi kikiwa na minara mingi inayotoa moshi mweupe mkubwa. Kiwanda hicho kimezungukwa na mandhari ya asili yenye mimea na njia ndogo zenye magari.

Kiwandakikubwa Cha kuzalisha umeme kinachotoa moshi meupe kutoka kwenye minara yake ya kupoeza. Kiwa da hicho kimezungukwa na mandari ya iliyozungukwa na

Kiwanda kikubwa chenye miundo mingi ya chuma na mabomba makubwa ya viwandani . Watu wanne wakiwa wamevalia kofia ngumu za usalama na fulana za rangi angavu za usalama, wanatembea kwenye barabara iliyotengenezwa vizuri.

Nguzo ya umeme au mawasiliano iliyojaa nyaya nyingi zilizofungamana na kung'ang'ania, zikielekea pande mbalimbali. Chini ya nguzo kuna waya zilizo viringwa na taka ndogo ndogo. Upande wa kushoto kuna ukuta mrefu wa rangi ya kijivu na juu yake kuna tanki kubwa la maji jeusi, lililowekwa kwenye stendi ya chuma.

Lori la samawati na nyeupe lililo na jukwaa refu la kubebea juu. Kwenye jukwaa hilo, mtaalamu wa umeme anaonekana akishughulikia nyaya za umeme zilizokatwa au kuharibika. Mandhari nyuma kuna miti mingi ya kijani kibichi na mimea na anga linaonekana kuwa safi.

Mandhari pana ya machweo ya jua au mawio ambapo anga limegawanyika katika rangi mbili kuu; samawati giza upande wa kushoto na rangi ya machungwa-dhahabu upande wa kulia ikipendekeza upeo wa macho. Kuna nguzo nyingi za umeme za chuma zinazobeba nyaya za umeme zikinyooka kuelekea upeo wa macho zikikatisha mandhari.

Jengo refu lenye paa la kijani kibichi mbele, likiwa limezungukwa na miti .Nyuma yake kuna nguzo mbili kubwa, za umeme zilizounganishwa, zikipita juu ya mandhari tambarare inayo onekana mbali. Anga ni samawati hafifu.

Mtandao tata wa nyaya za umeme na mawasiliano, zilizo unganishwa kwenye nguzo. Nyaya hizo zimefungwa na zimejipinda kwa njia nyingi, zikionyesha wingi wa miundombinu ya mawasiliano. Juu angani kuna jua kali linalong'aa na mawingu meupe.

Nguzo za simu au umeme yenye nyaya nyingi zilizoninginia na zilizofungwa kwa njia isiyo rasmi kuna kisanduku cheusi cha mawasiliano kinachoonekana kuwa cha nyaya za intaneti au simu kikiwa kimefungwa kwenye nguzo hiyo.

Nguzo ya umeme iliyosheheni nyaya nyingi zilizounganishwa kwa fujo zikipanda juu angani. Baadhi ya nyaya zimejikuja na kuunda mafundo makubwa zikionyesha hali ya kutatanisha ya miundombinu ya nyaya za umeme na mawasiliano.

Eneo la ujenzi wa kiwanda au mitambo mikubwa wa viwandani. Nundo mikubwa ya chuma na mabomba marefu ya viwandani yanaonekana. Udongo na vifaa vya ujenzi umetawanyika ardhini huku mashine za ujenzi kama vile tinga tinga zikionekana nyuma.

Kituo cha kusambaza umeme chenye transfoma kubwa katikati. Transfoma hii imeunganishwa na nguzo zenye nyaya za umeme zinazoelekea sehemu mbalimbali. Kituo hiki kimejengwa kwa uangalifu mkubwa na kinaonekana kuwa cha kisasa na kinachofanya kazi.

Kituo kikubwa cha kupoza umeme kilicho wazi chenye miundo mingi ya chuma mirefu na nyaya za umeme. Ardhi chini ya miundo hiyo imefunikwa na changarawe nyeupe ikionyesha mazingira safi na yaliyopangika.

Kiwanda kikubwa cha kuzalisha umeme kando ya bahari au ziwa kubwa kikiwa na mabomba marefu na majengo mengi. Kwa mbali kuna bandari yenye meli na makontena mengi ikionyesha shughuli kubwa za kibiashara. Anga ni samawati na mawingu meupe na kuna moshi unaotoka kwenye bomba refu la kiwanda.

Kituo cha kupoza umeme chenye miundo mikubwa ya chuma na nyaya za umeme. Nguzo ndefu za chuma zimesimama imara zikibeba nyaya zenye insuleta za rangi nyeusi. Kituo hiki kiko chini ya anga ya samawati yenye mawingu meupe yaliyotawanyika.

Kituo cha kusambaza umeme cha Kenya Power , kikiwa na miundo ya chuma na nyaya za umeme. Kuna bendera mbili zinapepea zenye nembo ya kampuni hiyo. Eneo hilo linaonekana kuwa salama na limetunzwa vizuri, likiwa na ukuta wa zege na waya kuzunguka.

Kundi la swala wanaonekana kuwa imbala wakichunga nyasi katika mandhari ya savana. Nyuma yao kuna mti mkubwa wenye matawi mengi yaliyokauka na yaliyoenea. Mazingira yana nyasi ndefu na miti mingine kwa mbali ikionyesha ya asili ya wanyamapori.

Kundi kubwa la ndege weupe wakiruka angani lenye rangi ya samawati safi. Ndege hao wameenea katika anga wakionekana kama mabaka meupe hali ya anga inaonyesha kuwa ni siku yenye jua kali na akuna mawingu.

Simba jike amelala juu ya kilima kidogo chenye nyasi kavu akitazama upande wa kushoto. Nyuma yake, kuna majengo marefu ya jiji yanayochomoza kwenye ukungu au anga lenye mawingu. Simba huyu anaonekana kuwa katika mazingira ya wazi pengine mbuga ya wanyama iliyo karibu na jiji.

Kundi la wanafunzi na watu wazima wakiwa wamekusanyika karibu na mimea ya mboga iliyopandwa kwenye mfuko wa gunia. Wanafunzi, wengi wao wakiwa wamevalia sare za shule, wanaonekana wakifundishwa au wakisikiliza maelekezo kuhusu bustani hiyo.

Ngiri akiwa amelala chini labda akipumzika au kulala kwenye udongo mwekundu. Ngiri huyo anapembe ndefu zilizo jipinda na nywele ngumu zenye rangi ya kahawia. Nyuma yake kuna uzio wa waya na majani makavu ikionyesha mazingira ya wanyama pori.

Kifaru akila nyasi kwenye eneo lenye udongo mwekundu. Kifaru huyo ana pembe kubwa moja inayoonekana vizuri. Kuna nyaya za uzio zinazopita mbele ya picha zikionyesha kuwa kifaru yuko ndani ya uzio labda katika hifadhi ya wanyama.

Makaazi duni yaliyojaa nyumba nyingi zilizojengwa kwa mabati na vifaa vingine visivyo rasmi. Paa za nyumba hizo zinaonekana kutu na zimepangwa kwa njia isiyo na mpangilio maalum zikionyesha hali ya msongamano wa watu.

Rudo kubwa la taka za plastiki hasa mifuko nyeupe zilizotupwa kando ya mkondo wa maji. Mwanamke moja anaonekana akijishughulisha na taka hizo, labda akichambua au kukusanya baadhi yake.

Mwanamke mweupe akimlisha tembo mdogo chupa ya maziwa kwenye eneo lenye udongo mwekundu. Mwanamke huyo amevaa gauni la rangi ya kijani kibichi na viatu ya buti. Kuna wanaume watatu waliovalia suti za kijani kibichi wamesimama nyuma yake.

Mnyama mdogo amesimama juu ya gogo kubwa lililoanguka ndani ya maji. Maji yanaakisi rangi ya kijani kibichi ya mimea iliyo kando ya mto au ziwa na kwa nyuma kuna kichaka kikubwa cha kijani.

Kundi la watu baadhi wakiwa wamevalia mavazi ya kimila ya kiafrika pengine wamasaai wakishiriki katika sherehe au ngoma. Wanaume wawili wameonekana wakiruka juu kwa furaha huku mmoja wao akiwa na mapambo ya manyoya kichwani.

Eneo la ujenzi au ukarabati wa miundombinu, ambapo mfereji mrefu umekatwa ardhini. Pembeni mwa mfereji huo kuna kuta za zege au matofali, na udongo mwingine uliopigwa umetawanyika pande zote.

Swala ndume mwenye pembe ndefu likisimama kwenye nyasi likitazama mbele. Nyuma yake kuna swala wengine wasionekana wazi na kwa mbali kuna gari jeupe la safari lenye paa lililoinuliwa likiwa na watalii ndani wakiangalia wanyama.

Eneo lililoharibika, pengine kutokana na ubomoaji au janga. Ambapo watu wengi wanashiriki katika kubeba mabati na mbao. Wanaume wawili wamebeba mabati makubwa mabegani mwao. Huku mwanaume mwingine akibeba bati moja upande wa kushoto.

Mwanamke mwenye nywele ndefu zilizosokotwa, akiwa amevaa nguo yenye maua, ameketi kwenye shuka nyeupe iliyotandikwa kwenye nyasi. Anaonekana akichukua matunda kutoka kwenye sahani, akifurahia pikiniki chini ya mti mkubwa wenye majani.

Ndege akiwa na rangi ya manjano, nyeusi na kahawia ameketi kwenye tawi la kijani kibichi , ndege huyo anaonekana wazi na rangi zake angavu zinajitokeza dhidi ya mandhari hafifu.

Chui mwenye madoa meusi akipiga magoti karibu na dimbwi dogo la maji au mkondo, labda akinywa au akiangalia maji. Yuko kwenye nyasi ndefu za kijani kibichi na mti mkubwa unaning'inia juu yake.

Maporomoko madogo ya maji yanayotiririka kutoka kwenye miamba mikubwa na yenye sura mbalimbali. Maji yanapita kati ya mawe yakitengeneza vijito vidogo kadhaa vinavyoanguka chini. Eneo lote limezungukwa na mimea mingi ya kijani kibichi na miti mirefu.

Simba jike anatembea kando ya barabara ya vumbi, huku magari matatu ya watalii yakiwa yamesimama kaibu naye, simba huyo anaonekana akitazama upande wa kulia akiwa karibu na vichaka vyenye kijani kibichi.

Jengo kubwa la kihistoria jijini Nairobi lililopakwa rangi ya manjano likiwa na nguzo nyingi na madirisha meusi. Mbele ya jengo hilo kuna sanamu kubwa ya Tom Mboya kiongozi mashuhuri wa Kenya akiwa amesimama juu ya jukwaajukwaa la miamba.

Mandhari ya makazi duni, ambapo mto mdogo au mfereji umejaa takataka na uchafu. Nyumba zilizojengwa kwa mabati na vifaa vingine hafifu zinaonekana zikiwa zimejengwa kando ya mto.

Eneo karibu na mto likiwa limejaa takataka hasa mifuko ya plastiki ya rangi mbali mbali kama vile samawati kijani nyeusi na manjano, watu wawili wanaonekana wakishughulikia takataka hizo.

Mwanamke mwenye tabasamu ,ameketi kwenye benchi la mbao. Benchi hilo limetandikwa kitambaa chenye michoro ya miraba ya samawati na njano. Karibu naye Kuna begi la rangi ya samawati na kijani lililofanana na kitambaa cha benchi ,na pia chupa ya maji na vitu vingine vidogo .

Kundi la twiga wakitembea kwenye nyika yenye nyasi ndefu chini ya anga ya samawati na mawingu machache. Baadhi ya twiga wanaonekana wakivuka njia ndogo ya udongo.

Rundo kubwa la taka za plastiki hasa chupa na mifuko zilizotawanyika katika eneo kubwa. Taka hizi zimefunika ardhi yote zikiashiria tatizo kubwa la uchafuzi wa mazingira.

Kundi la watu, wengi wao wakiwa wamevalia fulana za kuonekana vizuri za rangi ya kijani kibichi na jano, wakijihusisha na shughuli ya kusafisha mto au mkondo wa maji mchafu.

Kundi la wachezaji wakiingiza kwenye jukwaa kubwa la ndani. Wengi wao wamevalia mavazi ya kitamaduni yenye manyoa na mapambo mengine huku baadhi wakiwa wameshika ngoma au vyombo vingine vya muziki.

Eneo kubwa la kijani kibichi lililojaa miti na nyasi likionekana kama bustani, kuna miti mingi ya aina tofauti iliyotawanyika kote kwenye eneo hilo. Nyuma ya eneo la kijani kibichi majengo marefu yanaonekana.

Kundi la mbuni wanne wakitembea kwenye nyasi za kijani kibichi wakiwa na jiji kubwa lenye majengo marefu yakionekana kwa mbali nyuma yao. Hii inaashiria mazingira ya kipekee ambapo wanyamapori na maendeleao ya mjini zipo karibu.

Kundi la watu baadhi wakiwa wamevalia fulana za kijani kibichi wakipanda miti au mimea katika eneo lenye udongo mwingi na mimea michache. Wengi wao wameinama chini wakichimba na kupanda miche.

Sanamu tatu za wanaume zilizotengenezwa kwa shaba zikionyesha mavazi na mitindo tofauti ya kijeshi. Sanamu ya katikati inaonekana kuwa ya mwanajeshi mwenye sare kamili na silaha, huku zile za pembeni zikionyesha mavazi mepesi zaidi.

Mtu labda mlinzi au mlezi wa wanyama akiwa amevaa shati la kijani na kofia nyeupe akimlisha ndovu mchanga chupa ya maziwa. Ndovu huyo anaonekana kuwa mdogo na ana rangi ya udongo akinywa maziwa kwa shauku kutoka kwenye chupa.

Rundo kubwa la taka za plastiki, hasa mifuko meupe zikiwa zimetapaka kwenye ardhi yenye nyasi karibu na mkondo mdogo wa maji. Mwanamke mmoja ameonekana upande wa kulia akishika mfuko mwingine wa plastiki, labda akikusanya au akitupa taka.

Ziwa dogo au bwawa lenye maji tulivu likiwa na chemichemi ndogo katikati inayorusha maji hewani. Pembeni mwa ziwa kuna nyasi za kijani kibichi na miti, huku majengo marefu yakionekana kwa mbali nyuma. Anga lina mawingu meupe yaliyotawanyika.

Mbuni dume mweusi akiwa amelala kwenye kiota chake akitaga mayai mengi makubwa meupe, amejificha katikati ya nyasi ndefu zilizokauka katika eneo la wazi. Mbali kidogo nyuma, kuna vichaka vidogo vilivyo tawanyika na katika upeo wa macho kunaonekana kundi la wanyama wengine labda pundamilia wakionyesha mazingira ya wanyama pori.

Ziwa au bwawa kubwa lililotulia likiwa limezungukwa na mandhari ya asili. Maji ya ziwa yanaakisi mawingu meupe na anga ya samawati iliyo jaa mawingu ya kupendeza. Kando ya ziwa kuna mimea na nyasi ya kijani kibichi na kwa mbali kuna misitu minene.

Mwanamke mchanga mwenye nywele zilizosokotwa akifurahi pikiniki chini ya mti mkubwa wenye majani mengi. Ameketi juu ya blanketi jeupe iliyotandikwa kwenye nyasi ya kijani kibichi, akipanga matunda na vitafunio vingine kwenye sahani.

Mbuni mweusi na mweupe akiwa amesimama katika mazingira ya kijani kibichi. Mbuni huy ana shingo ndefu na kichwa kidogo na mdomo wake unaonekana wazi kidogo. Nyuma yake kuna uzio wa waya na vichaka vyenye majani mengi. Inaonekana kama yuko katika bustni ya wanyama au hifadhi ya wanayama pori.

Wanaume wawili wanakusanya chupa za plastiki, ziliizotupwa kiholela karibu na eneo la maji. Wote wawili wamevaa glavu na wanaskuma mifuko mikubwa iliyojaa taka. Wakionyesha juhudi za kusafisha mazingira. Eneo hilo limejaa rundo la chupa tupu za plastiki ,zenye rangi mbali mbali.

Eneo lenye uharibifu na uchafu mwingi, likionyesha hali duni ya maisha katika makazi duni, au eneo lililokumbwa na maafa. Mtu mmoja anaonekana amelala chini katikati ya takataka na vifaa vilivyotupwa. Nyumba za muda zilizojengwa kwa mabati na vitambaa zinaonekana kwa mbali.

Eneo lenye makazi duni labda kama baadhi ya maeneo ya mabanda Nairobi nikiwa nimeathirika na maji ya mafuriko au mto unaofurika. Nyumba zilizojengwa kwa mabati na matofali zimeharibiwa huku vitu vingi vikiwa vimeelea angalau kukusanyika kwenye kingo za maji yenye rangi ya kahawia.

Korongo wawili wenye taji ya dhahabu wamesimama kwenye uwanja wenye nyasi ndefu na maua madogo ya manjano. Korongo hao wana manyoya ya rangi ya kijivu, nyeusi na kahawia na taji zao za kipekee za dhahabu zinaonekana wazi.

Kundi la wachezaji wa kitamaduni wakiwa jukwaani wakitumbuiza kwa kupiga ngoma. Wamevalia mavazi ya kitamaduni yakiwemo sketi zenye muundo na mapambo ya manyoya meupe kichwani. Ngoma wanazozipiga zimepambwa kwa rangi nyeusi na nyeupe na zimefungwa kwenye miili yao.

Mwanamke amesimama jikoni labda jikoni la shule au taasisi, karibu na majiko makubwa matatu ya kupikia. Majiko hayo yamejengwa kwa chuma na yanaonekana kutumia kuni kama nishati. Mwanamke huyu amevalia aproni ya samawati juu ya nguo zake.

Mwanaume mchanga akiwa amevaa barakoa ya samawati na kofia, ameshikilia mimea mchanga wenye mizizi iliyojaa udongo. Yuko karibu na mto au mkondo wa maji unaoonekana kuwa mchafu na nyuma yake kuna nyumba za mabati zikionyesha mazingira ya makaazi duni.

Kundi la watu wanafanya usafi katika eneo lenye uchafu mwingi karibu na miti mikubwa ya mianzi. Mtu mmoja aliyevalia fulana ya kijani kibichi yenye kuakisi mwanga anaonekana akichukua takataka kutoka kwenye rundo kubwa la taka.

Pundamilia wawili wamesimama kwenye nyasi kavu zenye rangi ya dhahabu, wakionekana wakipeana urafiki. Nyuma yao, mandhari ya jiji kubwa lenye majengo marefu inaonekana wazi ikionyesha tofauti kubwa kati ya mifugo na maendeleo ya miji.

Mfuko mkubwa wa wavu wa kijani uliokuwa umejaa takataka mbalimbali ukinyonyolewa na mizani nyekundu. Nyuma ya mfuko huo kuna rundo kubwa la taka zilizorundikana zikionyesha mazingira yasiyo safi na ya ovyo.

Mto wenye maji meusi na machafu ulioko katikati ya maeneo ya makazi. Pande zote mbili za mto zimefunikwa na udongo na mimea. Huku takataka zikielea juu ya maji na kutapakaa kingoni. Kwa mbali majengo marefu yanaonekana yakionyesha kuwa eneo liko katika mazingira ya mijini.

Eneo lililoathiriwa na mafuriko makubwa ambapo maji mengi ya kahawia yamefurika. Karibu na maji hiyo, kuna makazi duni yaliyojengwa kwa mabati na mbao yakionyesha uharibifu kutokana maji. Watu kadha wanaonekana wakijaribu kukabiliana na hali hiyo.

Kobe wawili wakubwa wakiwa wamekaa kando ya maji. Magamba yao yana rangi ya kahawia iliyokolea na ngozi yao inaonekana kuwa na mikunjo. Kobe hao wamejipanga kwenye udongo wenye unyevunyevu na vivuli vyao vinaonekana vikijitokeza ndani ya maji.

Mnara wa kumbu kumbu uliotengenezwa kwa mawe na sanamu tatu za askari zikiwa zimesimama juu ya jukwaa kubwa. Sanamu hizo zinaonekana kuwakiisha wanajeshi na kuna kibao cheusi chenye maandishi ju yake pamoja na tarehe.

Kundi kubwa la watu wakiwa wamekusanyika chini ya mti mkubwa wenye matawi mengi. Watu hawa wamekaa kwenye viti mbalimbali baadhi yao wakiwa wamevalia sare za kazi au mashati ya kawaida. Inaonekana kama mkutano wa kijamii au sherehe huku baadhi ya watu wakionekana wakiskiliza kwa makini.

Kundi la tembo, wengi wao wakiwa wadogo, wakitembea kwenye eneo lenye nyasi na maji. Tembo wa mbele ambaye ni mdogo, anaonekana akitembea karibu na dimbwi la maji au eneo lenye unyevunyevu. Nyuma yao, tembo wengine kadhaa wanaonekana wakitembea kwenye mandhari yenye miti na vichaka.

Kundi la wanaume baadhi wakiwa wamevalia sare za kisheji na wengine wakiwa na fulana zenye nembo wakishiriki katika shughuli ya upandaji miti. Wanaume wawili wa mbele wanashikilia mche wa mti tayari kuupanda kwenye shimo lililochimbwa ardhini.

Matatu ya Kenya, yenye rangi ya machungwa na michoro mbalimbali ikiwa imesimama barabarani. Watu kadhaa wanaonekana karibu na matatu, wakiwemo abiria wanaosubiri au kushuka.

Mwanaume amesimama kando ya basi la abiria, ambalo lina rangi ya samawati na limewekwa mistari nyekundu na njano nyuma. Basi hilo linaonekana kuwa matatu, ambapo madirisha yake yamepambwa kwa michoro na maandishi.

Barabara yenye shughuli nyingi, labda kituo cha mabasi au eneo la maegesho ya magari ya abiria. Magari kadhaa yameegeshwa. Watu wanaonekana wakitembea na kusubiri, kuashiria shughuili za usafiri wa umma.

Barabara kuu yenye magari machache yanayopita ambapo moja ya magari yanaonekana wazi ni dogo la rangi ya fedha. Kando ya barabara kuna maeneo ya kijani kibichi yenye miti na vichaka.

Eneo la soko lenye shughuli nyingi, liliyojaa watu, magari, na bidhaa zinazouzwa. Kuna mabango mengi yanayotangaza huduma za usafiri kwenda maeneo mbalimbali. Watu wanatembea wakiuza, na kununua bidhaa mbalimbali kama matunda huku baadhi ya wafanyabiashara wakiwa wamepanga bidhaa zao kando ya barabara.

Makutano ya barabara yenye magari na watu .Kuna magari kadhaa barabarani yakiwemo matatu za rangi mbalimbali na magari mengine madogo. Baadhi ya taa za trafiki zinaonekana zikiwa zimewaka rangi nyekundu.

Basi la abiria likiwa limeegeshwa barabarani huku watu wakipanda au kushuka. Abiria kadhaa wanaonekana ndani ya basi kupitia madirisha. Mbele ya basi kuna kundi la watu wakisubiri au wakitembea na baadhi yao wanaonekana wakiongea.

Barabara yenye shughuli nyingi jijini, ikiwa na mabasi mawili ya abiria, matatu na pikipiki. Basi moja lina rangi ya samawati na jano, likiwa limepaki barabarani, huku polisi watatu wakiwa wamesimama karibu nalo.

Basi la abiria la rangi ya chungwa. Basi hili lina nembo ya ndege yenye mabawa mawili na lina namba ya usajili ya Kenya likionyesha kuwa linafanya kazi hapa nchini. Limeegeshwa karibu na jengo lenye rangi ya njano na samawati na watu kadhaa wanaonekana wakiwa wamesimama au kukaa karibu.

Barabara kuu yenye njia nyingi ikiwa na magari machache yanayopita, juu ya barabara kuna daraja la watembea kwa miguu la kisasa la rangi ya samawati kuna nguzo za taa za barabani na pia alama za barabarani

Basi dogo la abiria, maarufu kama matatu, likiwa limepambwa kwa rangi nyeusi na mistari ya rangi ya machungwa na kijivu. Matatu hayo yana maandishi na picha mbalimbali , zikionyesha mapambo ya kipekee yanayopatikana kwenye usafiri huu nchini Kenya.

Treli ya abiria ikiwa imeegeshwa ikionekana kupitia uzio wa waya. Treli hio ni nyeupe na ina mistari ya rangi ya zambarau na chungwa chini. Juu ya treli, kuna maneno yanayoonekana wazi.

Mandhari ya mtaani ambapo kuna basi ndogo la abiria la rangi ya fedha likipita. Juu ya basi hilo kuna bango kubwa lenye maandishi Nakuru likionyesha kuwa ni basi la kuelekea Nakuru. Nyuma ya bango kuna majengo ya maduka yenye ishara mbalimbali.

Barabara kuu yenye magari yakisafiri pande zote mbili chini ya anga la mawingu. Upande wa kushoto kuna safu ya miti mirefu yenye majani mabichi, ikionyesha mandhari ya asili kando ya barabara. Kuna magari mbalimbali barabarani, ikiwemo malori mawili meupe yanayoonekana wazi.

Mazingira ya jiji ambapo kuna mabasi mawili ya abiria na majengo marefu nyuma. Kuna watu wengi wanaoonekana wakingoja au wakipanda mabasi na mandhari inaashiria shughuli za kawaida za jiji. Kuna pia mabango ya matangazo au ishara nyingine zinazoonekana.

Barabara pana yenye magari yanayopita, upande wa kushoto kuna ukuta wa chuma unaotenganisha barabara na eneo la majengo marefu na miji. Kwa mbali, majengo mengi ya ghorofa yanaonekana yakionyesha mandari ya miji.

Barabara yenye shughuli nyingi iliyojaa magari ya usafiri wa umma, hasa matatu na basi moja jekundu. Magari haya yameegeshwa kando ya barabara na baadhi yana mabango yanayoonyesha maeneo yanayoelekea.

Mazingira ya barabara yenye shughuli nyingi, labda mjini. Katikati kuna gari dogo la abiria ambalo linafanana na matatu nchini Kenya, likiwa na rangi nyekundu na njano. Mbele ya gari hilo, kuna mwanaume anayevalia shati jekundu na sura yenye tabasamu ndogo, akionekana kama kondakta au dereva.

Barabara kuu lenye shughuli nyingi nchini Kenya, ikiwa na lori la manjano lenye tanki la maji likiendesha katikati. Juu ya barabara, kuna daraja la watembea kwa miguu la rangi ya njano lenye muundo wa kimiani. Upande wa kulia wa barabara kuna watu wakitembea kwenye njia.

Mandhari ya jiji lenye shughuli nyingi yenye mabasi mawili yaliyosimama katikati ya umati wa watu. Mabasi haya , moja ya samawati na jingine la njano , yanaonekana kuwa mabasi ya abiria. Nyuma yao kuna jengo refu la ghorofa likionyesha mandhari ya mji.

Mandhari ya barabara yenye shughuli nyingi ikiwemo watu na magari ya usafiri wa umma. Magari hayo yanaonekana kuwa matatu ambayo ni magari madogo yanayotumika sana kwa usafiri wa umma nchini Kenya yakipaki kando ya barabara. Watu wengi wamekusanyika karibu na matatu hayo, baadhi yao wakiingia au kutoka.

Barabara pana yenye shughuli nyingi ikiashiria eneo la mjini. Katikati ya picha kuna ubao wa kijani wenye mwelekezo wa barabara unaosomeka Juja. Magari na pikipiki yanaonekana yakitembea barabarani na watu wanatembea kando ya barabara.

Jengo la gorofa, jengo hilo lina rangi ya mchana na sehemu zenye rangi ya sambarau. Kwenye gorofa ya chini kuna maduka mbalimbali yenye mabango yanayosomeka. Kuna anga la samawati na mawingu machache juu ya jengo.

Barabara yenye shughuli nyingi katika jiji, ikiwa na msongamano wa magari na watu. Mabasi ya abiria, yakiwemo matatu, yanaonekana yamejipanga barabarani na kuna baadhi yao ambayo yako na maandishi. Kuna magari mengine binafsi, yakiwemo gari nyeupe na nyeusi.

Matatu ya rangi ya kijani kibichi yenye maandishi na nyota tatu za kijani zikiwa zimeegeshwa kando ya barabara labda ikipakia au kushusha abiria. Juu ya matatu kuna vifaa vimefunikwa kwa turubai ya kijani. Nyuma yake kuna basi kubwa lililoandikwa mombasa nair.

Eneo lenye shughuli nyingi jijini nairobi likiwa na watu wengi wakitembea na kusubiri usafiri mabasi mawili yameegeshwa kando ya barabara yakisubiri abiria kwenye vibao vya matangazo kando ya barabara kuna namba na njia za mabasi.

Barabara yenye shuguli nyingi katikati ya jiji ikiwa na magari yaliyoegeshwa na watu wakitembea. Kuna matatu yenye rangi nyingi nyeupe, zambarau na samawati lililopambwa kwa michoro ya wanyama na maandishi likiwa limeegeshwa karibu na ujenzi. Majengo marefu yenye biashara mbalimbali pia yanaonekana.

Bara bara yenye shughuli nyingi katika mji ikiwa na magari mengi yaliyopaki na watu wakitembea kando ya bara bara kuna mabango na matangazo mbali mbali majengo marefu yaliyopakana na bara bara inatoa mandhari ya mijini.

Barabara pana lenye magari machache yakienda pande zote mbili. Upande wa kushoto wa barabara kuna miti mingi na majani mabichi ikionyesha eneo lenye mimea mingi. Upande wa kulia kuna kituo cha mafuta kinachoonekana kwa mbai pamoja na muundo mkubwa wa chuma uanovuka barabara.

Basi la abiria imeegeshwa barabarani katikati ya jiji. Basi hilo lina rangi nyekundu na limepambwa kwa michoro mbalimbali ikiwemo picha kubwa ya kichwa cha simba nyuma yake. Pembeni ya barabara, kuna bwawa dogo la maji na uchafu huku watu kadhaa wakiwa wamesimama au wakitembea.

Eneo lenye shughuli nyingi jijini likiwa na magari ya abiria yaliyoegeshwa na watu wakitembea. Kwenye paa za matatu, kuna mabango makubwa yanayoonyesha sehemu za usafiri. Nyuma ya magari, kuna majengo marefu yenye rangi mbalimbali yakiwemo ya manjano na ya rangi ya udongo.

Basi dogo la abiria limeegeshwa barabarani likisubiri abiria. Matatu hilo lina rangi ya samawati na limepambwa kwa michoro mbalimbali ikiwa na bango kubwa mbele linalooneysha njia zake. Watu kadhaa wanaonekana wamesimama karibu na matatu wengine wakionekana kusubiri kusafiri au kuongea.

Eneo lenye shughuli nyingi jijini Nairobi, likiwa na magari mengi na watu wakisongamana. Kuna matatu mbili, mmoja nyeupe na nyingine nyeupe iliyo na michirizi ya njano na machungwa zimeegesha abiria. Mabango ya matangazo pia yanaonekana kando.

Basi dogo la abiria limeegeshwa barabarani na mlango wake uko wazi likisubiri au likipakia abiria. Matatu hilo lina rangi ya kijivu na samawati na limepambwa kwa maandishi na namba upande wake. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea karibu na basi na wengine wamekaa ndani ya basi.

Barabara kuu yenye magari mengi yanayopita, ikiwemo matatu ya kupendeza yenye rangi ya njano na ya miundo ya kisanii ikielekea mbele. Kuna daraja la watembea kwa miguu la rangi ya kijani kibichi linalovuka barabra juu. Pia, kuna lori dogo jeupe likisafiri upande wa kulia wa barabara.

Matatu yenye rangi nyingi na mapambo mengi, likiwa limeegeshwa barabarani likisubiri abiria. Basi hilo limepambwa kwa michoro ya kuvutia, na lina bango la njia zinazoelekea maeneo mbali mbali. Karibu na basi, kuna watu wanatembea na majengo marefu ya jiji yanaonekana nyuma.

Eneo la kituo cha mabasi jijini Nairobi, ambapo kuna shughuli nyingi. Mabasi mawili yenye rangi tofauti, moja zambarau na nyingine manjano na kijani yameegeshwa. Watu kadhaa wanaonekana wakisimama na kuzungumza, wengine wakiwa wamevalia sare kama za watoza na konda wa matatu.

Rundo kubwa la taka na uchafu wa kila aina uliokusanywa kando ya mto au mkondo wa maji machafu. Taka hizo ni pamoja na nguo, plastiki na vitu vingine vya rangi tofauti zikiwa zimetapakaa sehemu kubwa ya ardhi.

Rundo la mabomba marefu ya rangi ya kijivu yakiwa yamewekwa chini. Mabomba haya yamepangwa kwa urefu tofauti na baadhi yamepindika kidogo. Ncha za mabomba zinaonekana zikiwa wazi zikifichua umbo lao la duara ndani.

Jengo jipya lililojengwa kwa matofali ya saruji na bado halijakamilika. Likiwa na ghorofa kadhaa na muundo wa paa unaoonekana. Mbele ya jengo hilo, kuna ukuta wa matofali ya saruji na bomba jeupe linalochomoza juu yake.

Rundo la mabomba ya plastiki yenye rangi nyeupe. Mabomba hayo yana ukubwa tofauti, kuanzia madogo hadi makubwa, na yamewekwa juu ya sakafu inayoonekana kuwa ya saruji. Yanapangwa kwa namna isiyo rasmi, yakionyesha miisho yao ya mviringo.

Rundo la mabomba makubwa meusi yakiwa yamewekwa kwenye ardhi yenye vumbi au mchanga . Mabomba haya yanaonekana kuwa marefu na yana penyo kikubwa yakiwa yamepangwa kwa mwelekeo mzuri.

Rundo la mabomba makubwa ya chuma au metali yaliyolala kwenye nyasi. Mabomba hayo yanaonekana kuwa ya zamani na yana dalili za kutu yakionyesha kuwa yametumika au yamekuwa nje kwa muda mrefu .

Duka la kujaza maji lililoboreshwa. Kuna matangazo yanayoonyesha ubora wa maji hayo. Milango na madirisha ya kioo yanaonyesha vifaa vya kujazia maji ndani ya duka.

Lori la mizigo na rangi ya kijani limebeba watu na mizigo mingi nyuma yake baadhi ya watu wamekaa juu ya mizigo hiyo. Lori lina vibandiko vya tahadhari nyuma. Kwa mbali kuna majengo marefu miti na shughuli za watu barabarani ikionyesha mazingira ya jiji.

Mfumo wa kusafisha maji ukiwa na pampu mbili za manjano zilizounganishwa na mabomba meupe. Nyuma yake kuna vichungi vikubwa vya samawati ambavyo vinaashiria hatua za kusafisha maji. Mfumo huu umewekwa kwenye stendi ya chuma ikionyesha utaratibu uliopangwa wa usafishaji wa maji.

Mfumo tata, wa mabomba na nyaya zilizounganishwa kwenye ukuta wa rangi nyeusi, au kijivu. Mabomba ni ya rangi ya chuma iliokolea, yakipinda na kuelekea pande tofauti, yakionyesha mtandao wa viwanda, au miundo mbinu.

Barabara ya udongo iliyo na matope na uchafu ikionyesha mazingira yasiyo na miundombinu bora. Kuna vijito vya maji machafu vikitiririka katikati ya barabara vikiwa vimechanganyika na taka ndogo ndogo. Kwa mbali, kuna watu wanatembea na pikipiki imeegeshwa

Kiwanda kikubwa cha zamani chenye miundo tata ya chuma iliyochakaa na kutu. Kuna mabomba makubwa na minara mirefu ikionyesha kuwa kiwanda hiki kilitumika kwa shughuli nzito za viwanda. Anga ni samawati isiyokuwa na mawingu likitoa mandhari kali dhidi ya rangi ya kutu za miundo ya kiwanda.

Eneo lenye shuguli nyingi mjini likiwa na magari mengi na watu barabarani. Gari kubwa aina ya Isuzu lililobeba mizigo kubwa ya taka au bidhaa ikiwemo mifuko ya kijani linaonekana likipita mbele. Wanaume kadhaa wanaonekana wakisimami mizigo hiyo huku mmoja akiwa amesimama juu ya mizigo.

Shughuli nzito za ujenzi au matengenezo kwenye njia za reli. Ikihusisha mashine kubwa za manjano. Wafanyakazi kadhaa waliovaa fulana za machungwa za usalama, na kofia ngumu wanaonekana wakifanya kazi au kusimamia shughuli hiyo.

Sehemu ya ndani ya chumba ,ambapo kuna mfumo wa kuchuja maji au mashine ya kusafisha bidhaa ,iliyotengenezwa kwa chuma. Mashine hiyo ina mabomba meupe na vichungi vya rangi ya samawati .Juu ya mashine kuna bidhaa zinazo onekana kama samaki au vyakula vingine, vikiwa vimepangwa ndani ya vyombo vya chuma, vinavyongaa.

Bomba la maji lililopasuka au kuvunjika, likiwa limelala kwenye mtaro wenye matope. Udongo unaozunguka bomba ni mchafu na kuna mabaki ya takataka ndogo ndogo .Maji yanaonekana yametapakaa eneo hilo, na kuna maeneo yenye maji yaliyotuama. Inaonekana kama eneo la ujenzi au mahali ambapo miundo mbinu ya maji imepatikana na kuharibika.